Hii ni mboga aina ya kabeji. Mboga hizi ziko kwenye soko na wauzaji wanaendelea na kazi yao ya kuuza mboga kwa wale wanunuzi. Hii ni biashara mzuri sana ambayo imekuwa sana katika taifa letu la Kenya na katika soko zetu.

Hapa ni mahali ambapo au ni jumba ambalo biashara ya magari au biashara ya kubwa kubwa huendelezwa. Mahali hapa ninayaona magari yakiwa yamepakia, vizuri sana. Magari yamepakia kwa mwelekeo unaofaa. Vilevile, kuna watu wachache ambao wanatembea humu ndani wakiwa katika biashara zao.

Hapa ni mahali ambapo viatu vinauzwa, viatu hivi ni vya aina ya masai, viatu hivi hutengenezwa hasa na wale watu ambao wanatoka katika sehemu ambazo wamasaai hutoka. viatu hivi ni viatu ambavyo sanasana hupendwa kuvaliwa na wanawake.

Ni gari ambalo hujulikana sana kwa jina ya matatu. Gari hili hubeba watu kumi na wanne. Gari hili huweza kusafiri kwa muda na pia hufanya uchukuzi wake kwa sehemu tofauti tofauti kwenye nchi au sehemu tofauti tofauti kwenye taifa kulingana na vile ilivyopangwa na vile ilivyoandaliwa.

Hapa ni mahali ambapo uuzaji au biashara ya maziwa uendelezwa. Biashara ya maziwa ni biashara ambayo imekuwa sana kwa muda mrefu. Maziwa huuzwa ikiwa bado Iko salama au kabla bado haijaganda. Hii huwa ni maziwa nzuri sana ambayo mtu anaweza tumia kwa mahitaji yake ya kila siku.

Haya ni magari magari haya ni mapya na vile vile yamepakiwa yakiwa yanaangaliasehemu Moja magari haya huenda yakawa ni magari yanataka kuhuswakwa maana yanakaa ni magari mapya sana na yana bei

Ni mahali pa kutoa pesa, hujulikana sanaa kama Mpesa. Huenda ikawa umetumiwa pesa fulani na wewe mwenyewe unataka kutumia hizi pesa, utazitoa kwa Mpesa au pia huenda uko na pesa na unataka kuziweka kwa simu ili usiwe na pesa mkononi. Utazipeleka hapa kwenye Mpesa na utasaidika sana ambapo muhudumu atakuekea pesa kwa simu lako.

Ni duka la kuuza vifaa tofauti tofauti kama vile mayai, maziwa. Haya ni vitu ambavyo watu wengi hupenda na watu hupenda kuvitumia sana katika maisha yao ya kila siku.

Hapa ni mahali ambapo gari imepakia. Magari hapa yana miguu mikubwa mikubwa, hivi ni magari ambayo hutumika sana na wale wakuu ama wale ambao wanajulikana sana katika sekta au katika serikali. Magari haya huenda yamepakiwa au pia huenda yako hapa kwa ajili ya ununuzi.

Ni mahali pa kuuza magari. Magari haya ni magari yanayojulikana kama Mercedes. Magari haya yanauzwa kwa bei tofauti tofauti. Kulingana na gari lile unalohitaji na thamani ya gari ambayo wewe mwenyewe kama mnunuzi unaihitaji.

Ninamuona mtu aliyebeba noti. Noti ya pesa ya nchi yetu ya Kenya. Amebeba noti ya shilingi elfu moja, kisha kwenye meza ninaiona noti ya shilingi hamsini. Noti hizi, za nchi ya Kenya zina thamani sana.

Hapa ni duka. Duka hili linauza bidhaa tofauti tofauti. Vilevile duka hili linauza begi ambazo mtu anaweza kutumia ili kubeba bidhaa alivyonunua. Pia tunaona soda na maji mbele ya duka hili kumaanisha duku hili lina bidhaa zote ambavyo vinatosheleza ununuzi.

Hizi ni shilingi taslimu za Kenya, ninaona shilingi taslimu ya ishirini, shilingi ya kumi. Hizi ni shilingi ambazo zimekubalika nchini Kenya, tena tunaruhusiwa kama wakenya kuvitumia kufanya ununuzi na biashara zetu za hapa na pale. Shilingi hizi ziko na bei na zote zinahitajika nchini Kenya.

Ninaiona duka ambayo imeandikwa M-Pesa. Duka za M-Pesa ni mahali ambapo mtu anaweza akaweka pesa yake akiwa na pesa taslimu mikononi na anataka kuviweka kwa simu anaweza akatumia duka la M-Pesa. Pia duka la M-Pesa ni mahali ambalo ambapo mtu anaweza akatumia pesa alizotumiwa anaweza kuzitoa.

Hizi ni noti za shilingi elfu moja. Hii ni noti iliyo na thamani sana kwa taifa letu la Kenya kwa sasa. Noti hii ndio noti ambayo ni pesa nyingi sana nchini Kenya.

Hili ni gari, gari hili sana sana hujulikana kwa jina matatu, gari hili hubeba abiria kumi na wanne na gari hili pia ni gari ambalo husaidia sana kwa usafiri, huweza kupeleka mtu kwa haraka mahali ambapo alikuwa anataka kwenda.